Barabara yenye alama muhimu kama pundamilia kwa watembea kwa miguu, mishale ya mielekeo kwa magari, na taa za barabarani zenye mwanga wa njano na kijani, vyote vikichangia usalama na utaratibu wa usafiri. Alama hizi huongeza watumiaji wa barabara kupunguza ajali na kusaidia katika udhibiti wa mien endo ya magari na watembea kwa miguu.

Barabara ya mijini yenye magari kadhaa na majengo marefu, ikiwa na alama tatu muhimu za barabarani. Ya kwanza inatahadharisha madereva kupunguza mwendo kutokana na kivuko kilichoinuka, ya pili inakataza magari yenye shehena hatarishi kuingia katika eneo hilo na ya tatu inaonyesha magari marefu kuhusu kikomo cha urefu wa kupita.

Alama ya kivuko ya watembea kwa miguu yenye picha ya mtu akivuka juu ya nguzo yenye rangi ya samawati na nyeupe ikisindikizwa na mistari ya njano na meupe iliyo chorwa kwenye barabara ikiashiria hatua ya utumiaji wa barabara asa katika maeneo ya makazi na miji, alama hii husaidia madereva ktambua maeneo ya kuvuka kwa urahisi hivyo kupunguza ajali na kuongeza ufanisi wa usafirishaji.

Alama ya barabarani ya marufuku kuegesha gari, duara lenye mipaka nyekundu na herufi "P" ya samawati iliyokatwa na mstari mwekundu, ikiashiria kuwa eneo husika haliruhusiwi magari kuegeshwa, hatua muhimu kwa kudhibiti na kuboresha usalama wa barabarani.

Taa za barabarani zenye rangi tatu njekundu ,njano na kijani, zikiwa kwenye rafu ya njano juu ya nguzo moja ambapo mwanga wa rangi nyekundu ikionekana ukiwaka, taa hizi za barabarani zinazozibiti mwendo wa magari na watembea kwa miguu kwa kutoa mwongozo wa watu wa wazi na na usalama kuhusu wakati wa kusimama.

Pikipiki ya kijani ikiwa na boksi la usafirishaji nyuma, imeegeshwa karibu na nyumba ya udongo, ikiwakilisha huduma za usafirishaji bidhaa au chakula, katika maeneo ya makazi ya kawaida. Muonekano huo umeonesha jinsi teknolojia ya usafirishaji, kupitia programu za simu zinazowezesha upatikanaji wa huduma kwa haraka.

Mashine kubwa ya kusawazisha na kuweka lami ikiwa kazini barabarani, ikifuatiliwa na wafanyakazi walioko pembeni, ikiakisi juhudi za kuboresha miundombinu ya usafirishaji. Mandhari hii inaonyesha mchango wa teknolojia na nguvu kazi katika kutengeneza barabara imara, inayowezesha usafiri wa bora wa bidhaa na watu.

Barabara ya lami iliyojengwa kwa ubora wa hali ya juu, ikizungukwa na mandhari ya asili yenye milima kwa mbali, ardhi ya mchanga na ya kijani kibichi. Muundo wa barabara wa mistari ya katikati, unaashiria miundombinu inayowezesha usafirishaji wa bidhaa na watu kwa urahisi, haraka na kwa gharama nafuu.

Barabara ya mzunguko wa katikati katika eneo la mijini ikiwa na magari yanayosafiri kwa mpangilio uliodhibitiwa, na taa za trafiki na majengo ya biashara pembeni, ikiashiria muundo bora wa miundombinu ya usafirishaji, unaochangia urahisi na kusafirisha bidhaa na watu.

Barabara ya miji yenye shughuli mbalimbali za usafirishaji, ikiwa na magari yaliyoegeshwa na yanayopita pamoja na watu wakitembea pembeni, ikionyesha mchanganyiko wa usafiri binafsi na wa miguu. Mazingira ya majengo ya kisasa na miti yanaakisi mji, wenye miundombinu ya kijamii na kiuchumi.

Barabara chini ya daraja la zege, ambapo magari mawili yanapita kwa mwelekeo tofauti, na watu wanavuka barabara; ikionyesha muingiliano wa utumiaji wa miguu na magari. Muundo wa daraja na alama za rangi unasisitiza matumizi ya miundombinu ya kisasa katika maeneo ya mijini, ikirahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa kwa usalama.

Shughuli ya ujenzi wa barabara ambapo mashine kubwa ya njano inasawazisha lami huku wafanyakazi wakihusika moja kwa moja kuhakikisha uso wa barabara unakua bora na salama. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za kuongeza miundombinu ya usafirishaji karibu na makazi ya watu, jambo linaloashiria usafiri wa bidhaa na huduma kuongeza fursa za biashara na kuchochea maendeleo ya kijamii na uchumi.

Mtu akitumia pikipiki yenye sanduku katika usafirishaji wa chakula, akiwa amevaa kofia na koti la usalama la machungwa lenye mistari ya kung'aa ikiashiria huduma ya kisasa na salama ya ugavi. Mazingira ya wazi na ya kijani yanaonyesha usafirishaji ukifanyika nje ya mji hali inayofanikisha ufikaji wa bidhaa kwa wateja na rejareja.

Watu wawili wakisafiri kwa pikipiki kwenye barabara ya kijijini, yenye majengo ya kawaida nyuma yao ikiakisi hali ya usafiri wa kila siku katika maeneo ya vijijini, pikipiki hutumika kwa usafirishaji wa abiria na mizigo kutokana na uwezo wake wa kufika maeneo yasiyofikika kwa magari.

Gari la huduma la uber chap chap ambalo linawakilisha usafiri wa haraka kwa gharama nafuu na unategemea teknolojia nyingine kwa kutumia mfumo wa programu, abiria wanaweza kuomba usafiri hapohapo kwa njia rahisi huku huduma hii ikilenga, watu wa kipato cha chini na cha kati.

Rundo la mifuko ya plastiki yenye rangi mbalimbali kama kijan, nyeusi na kijivu zikiwa zimekusanywa kalibu na jengio huku mbao ikitumika kuweka uzito juu ya mifuko ili kuzuia upepo usisambaze. Mpangilio huu unaashiria hatua za awali za ukusanyaji wa taka kabla ya kuamlishwa kutekeleza na kuonyesha jitihada za usafi wa utunzaji wa mazingira katika maeneo ya jamiii na taasisi.

Chombo cha kuhifadhia taka cha plastiki chenye mfuniko, ikiwa ni sehemu ya mfumo wa utunzaji wa taka, unaolenga usafi, afya, na mpangilio mzuri wa mazingira ya nyumbani, ofisini, au biashara. Muundo huu husaidia kuzuia harufu na wadudu, na huweza kuwa sehemu ya mfumo wa kutenganisha taka, kwa ajili ya uchakataji au urejezaji.

Watu waliovaa vizibao vya usalama na kofia za kinga wakikusanya takataka kutoka eneo lenye uchafu wakiweka kwenye gari la taka lilopo karibu huku majengo ya makazi na watu wengine wakishiriki. Ikiakisi huduma za pamoja za jamii, huduma za usafi katika kuondoa uchafu na kuimarisha mazingira.

Mapipa mawili ya rangi ya samawati yaliyowekwa nje kwa ajili ya utunzaji wa taka, moja likiwa limefunguliwa na lingine limefungwa jambo linaloonyesha udhibiti ubora wa uchafu na upatikanaji rahisi, mfumo huu wa hifadhi ya taka ni sehemu muhimu ya utunzaji wa mazingira, kuchochea tabia ya usafi na kusaidia jitihada za kusafisha mazingira.

Pipa la takataka lililojaa kupita kiasi, huku chupa vikombe na mifuniko ya plastiki vikitapakaa nje, jambo linaloashiria changamoto zaa usimamizi wa taka mijini, ikiwa ni matokeo ya upungufu wa vifaa vya kuhifadhi taka, ratiba duni ya ukusanyaji au ukosefu wa nidhamu wa utupaji.

Mabomba ya chuma, yaliyoharibika yakiwa yamelazwa ardhini katika mazingira ya kijani, jambo linaloibua changamoto ya utunzaji wa taka ngumu. Mabomba hayo huenda ni mabaki ya miundombinu ya maji taka au mfumo wa usambazaji na kuwepo kwa bila usimamizi, kunatishia afya na mazingira.

Rundo la mifuko ya plastiki meusi iliyojaa taka pamoja na pipa la plastiki lililowekwa pembeni ya mlango wa jengo, ikiwakilisha hatua ya awali ya ukusanyaji wa taka za majumbani kwa njia ya kuondolewa. Mandhari hii inaonyesha changamoto ya usimamizi wa taka katika mazingira ya mjini ikisisitiza umuhimu wa mifumo rasmi ya ukusanyaji wa taka.

Pipa la kijani la kutunzia taka likiwa limewekwa nje likiwa na mfuko mweusi wa plastiki uliofungwa vizuri na kuwekwa karibu ya pipa hilo. Pipa hilo lina kifuniko na muundo wa plastiki imara, linalosaidia kuhifadhi taka kwa usafi na kuzuia kuenea kwa harufu na wadudu. Mpangilio huu unaonyesha utunzaji wa taka kwa unaozingatia usalama wa mazingira, unaoweza kutumika na kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa vifaa vya kutunzia taka.

Magunia yaliyojaa plastiki za rangi mbalimbali zikiwa zimepengwa kwaajiri ya ukusanyaji na uchakataji hali inayohashiria jitihada ya kudhibiti taka na kulinda mazingira, mazingra haya yanaonyesha umuhumu wa urejezaji wa plastiki katika kupunguza uchafu wa ardhi na maji na kuchangia utunzaji endelevu wa rasilimali.

Watu wakifanya usafi barabarani kwa kutumia koleo na toroli za kubeba taka wakiwa wamevalia mavazi ya kazi kama makoti mekundu na flana za rangi tofauti. Hii inaonyesha jitihada za kudhibiti taka katika mazingira ya mijini ikilenga kuboresha afya ya jamii na kuhimarisha mandhari ya mji.

Mapipa ya plastiki ya kuhifadhia taka zilizowekwa nje karibu na njia, zikisisitiza umuhimu wa miundombinu rahisi katika utunzaji wa mazingira. Magurudumu yanarahisisha usafirishaji na kamba ya kijani inaweza kuwa ni njia ya kutofautisha aina ya taka. Uwekaji wa mapipa katika sehemu ya wazi unasaidia kuhifadhi na kutunza taka katika jamii.

roli la taka lililo jaa mifuko ya taka huku wakusanyaji, wakivaa mavazi maalumu, kuhakikisha usalama wa afya zao, usafirishaji huu wa kitaalamu husaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira kuimalisha afya ya jamii na kuhimiza kuchakata taka kwa matumizi mengine kama mbolea na nishati

Eneo la kutupwa taka kiholela linalojumuisha plastiki, karatasi, na mabaki mengine ya matumizi ya kila siku juu ya ardhi yenye nyasi na pembeni ya ukuta wa saruji. Jambo linalozidisha ukosefu wa mfumo rasmi wa usimamizi wa taka katika jamii. Mazingira haya yanachangia uchafuzi wa mazingira, hatari ya magonjwa, na kuhusisha hadhi ya maeneo ya makazi.

Mtaro uliojaa maji na takataka ukionyesha changamoto kubwa ya usimamizi wa taka katika mazingira ya wazi, taka zinazotupwa holela huleta athari kwa afya na mazingira, zikichangia mazalia ya mbu na kusababisha mafuriko, hii inaonyesha upungufu wa mfumo rasmi wa ukusanywaji wa taka na udhibiti wa maji taka.

Matanki makubwa ya plastiki yaliyowekwa juu ya paa la jengo kwa ajili ya kuhifadhi maji, yakiwa yameunganishwa na mabomba kwa usambazaji wa maji ya matumizi ya kila siku kama kupikia, kuoga na kunywa. Mandhari hii inaakisi mbinu bora za usimamizi wa huduma za maji kwa jamii za mjini hasa katika maeneo yenye changamoto ya upatikanaji wa maji kwa uhakika.